Duka linalouza maji safi kwa matumizi ya kila siku. Ndani ya duka kuna mitungi ya chupa kubwa na ndogo za maji na mazingira yanaonekana kuwa safi na yaliyopangwa vizuri kwa kuhudumia wateja.

Duka kuu ya maziwa ambayo imeandikwa Kieni Dairy Products. Lina michoro ya ng'ombe kubwa sana iliopendeza. Kuna mama ambayo amesimama kwenye mlango uku wamevalia mavazi yenye rangi ya buluu.

Magari mazuri yameegeshwa kwa mpangilio mzuri kwenye kiwanja kikubwa. Magari haya yana rangi tofauti na muundo wa kisasa unaovutia watu wengi. Watu wengi wamekusanyika karibu wakifurahia na kushangilia magari haya ya kifahari.

Gari moja jeupe limesimama barabarani. Gari hilo lina nambari ya ushajili KDH 990J.Kando yale kuna jengo lina rangi nyeupe na lango lake blue .

Soko kubwa limejaa watu wengi wakinunua na kuuza mazao yao ya aina mbalimbali, kuna matunda, mboga, nafaka na bidhaa nyingine nyingi zilizo pangwa kwa utaratibu na pilka pilka nyingi zinazoonyesha shughuli ya kila siku.

Jengo kubwa na nzuri la kutengeneza magari limejengwa kutumia vyuma vya kisasa vinavyong'aa na kuvutia. Ndani ya jengo hilo kuna magari mengi ya aina mbalimbali. Mengi yakiwa ya rangi ya manjano na nyeupe na yote yamepangwa kwa mpangilio mzuri unaoonyesha utaratibu na ustadi wa kazi inayofanyika humu.

Gari kubwa ambayo ikona nambari ya usajili KDR 963V.Gari hili limesimama kwenye jengo kubwa ambalo huvutia mno kando ya gari hili ni lacrangi ya manjano.

Soko la matunda ambalo linashughuli nyingi na limeheshini bidhaa kama machungwa, mapolo, maembe, vitunguu, nanasi na mengine mengi, muuzaji anaonekana kua amechoka sana kutokana na shughuli nyingi huku watu wengi wakizunguka na kununua na kuangalia matunda, soko linaonekana kua na pilkapilka nyingi za msongomano na wanunuzi.

Gari moja kubwa yenye rangi ya kijivu lina nambari ya usajili KCM 709X. Kando yake kuna miti ambayo yanavutia na pia kuna gari ndogo kando yake.

Soko la matunda na mimea linajumuisha wauzaji pamoja na wanunuzi. Kuna aina tofauti za matunda na mimea zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Wanunuzi wanavutiwa na usafi na mpangilio ulio sokoni; jambo linaloifanya soko kuwa mahali pazuri na kufanya biashara.

Bima ya gari ya third party ni bima ambayo hulinda dhidi ya madhara au uharibifu unaoweza kusababishwa na mtu mwengine katika ajali. Kwa gharama ya shilingi saba kwa mwaka unaweza kuhakikisha kwamba uko salama kisheria barabarani na kulinda wemgine dhidi ya athari zitakazotokana na ajali unayohusika nayo.

Baadhi ya mimea, kuna matunda aina aina. Kuna viazi, karoti, mahindi, spinach , nyanya, cabbage na vitunguu na mimea mingine mingi. Wanunuzi wanavutiwa na mimea hiyo.

Magari mengi mazuri yenye rangi tofautitofauti, yamepakiwa juu ya trela kubwa kwa mpangilio mzuri, mandhari hii inaonyesha uusafirishaji wa magari hayo, na mvuto wake unaleta hamaza wa wanao iangalia.

Mkono wa mtu unaonekana kushikilia simu, huku akijitayarisha kutuma pesa, anaonekana kuwa karibu na eneo ka mpesa, jambo linaloonyesha yuko katika mchakato ya kufanya miamala ya kifedha.

Mkono mmoja umeshikilia noti ya elfu moja kwa. Noti hiyo inang’aa na inaonekana kuwa katika hali nzuri ikiashiria kuwa mtu huyo yuko tayari kufanya malipo, kutoa sadaka au kushiriki katika shuguli ya kifedha inayohusisha matumizi ya pesa taslimu.

Soko linalouza shanga za aina mbalimbali zinazovaliwa shingoni, kiunoni, mkononi na miguuni pia kuna bidhaa zingine kama mikanda ya mikoba na ya kubeba vitu maarufu kama carrier bags . Bidhaa hizi zimepangwa kwa mpangilio unaovutia na kuna rangi nyingi tofauti zinazovutia macho.

Magari mazuri ya kuvutia yameegeshwa kando yakivutia macho ya wengi. Watu wengi wamesimama karibu na magari hayo wakitazama huku mazingira yakijaa shauku na hamasa kutokana na uzuri wa magari haya.

Gari moja kubwa yenye rangi ya kijivu ina nambari ya usajili KCM saba, sufuri, tisa, X, kando yake kuna miti kubwa ambayo inapendeza, miti hio ina rangi ya manjano.

Magari mengi yenye rangi tofauti tofauti yamepangwa kwa utaratibu mzuri, yakionyesha maandhari ya kuvutia. Mpangilio huu unalenga kuwavutia wanunuzi kwa urahisi wakuchagua huku kila gari likiwa limewekwa kwa nafasi inayofaa.

Gari nzuri sana ya rangi nyeusi, imeegeshwa kando ya mlango yenye rangi ya buluu, nambari yake ya usajili ni KDK na linaonekana gari linalomilikiwa na mtu mwenye hadhi, au linalotumika kwa shughuli za rasmi.

Duka nzuri linaonekana kuvutia sana wateja kwa kuwa imejaa bidha mingi za aina mbali mbali. Bidha hizo zimepangwa kwa mipangilio mzuri za kuvutia mnunuzi. kando ya duka hiyo kuna huduma ya mpesa kurahisisha huduma kwa wanunuzi. Nje ya duka kuna benchi ya watu kupumziaka ambapo kuna watu wawili wameketi wakionekana kupumzika au wakingoja kuhudumiwa.

Soko la viatu ambayo iko na viatu, aina mingi ina ya watoto ya wamama, ya wababa na ya vijana pia, nyuma yake kuna mama ambaye ameketi chini na amefunga kichwa, anaonekana kuuza manguo.

Duka la vitenge lenye rangi tofauti tofauti na nyingi sana. Vitenge vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na rangi zake angavu ambavyo ni nyeupe, njano, nyekundu, kijani vinavutia macho. Duka linaonekana kuwa na aina mbalimbali za vitambaa kwa matumizi tofauti.

Baba na mama wameshikilia mtoto wao kwa upendo katika picha inayoonyesha maandishi ya maisha . Pamoja na ujumbe unaosema maisha yako ya baadae italindwa . Pia Kuna aina tofauti za bima zilizoandikwa kama bima ya akiba , bima ya maisha ya kudumu na bima ya maisha ya punde .

Mtu mmoja anaonekana akishikilia pesa mkononi mwake, akiwa amevalia mavazi yenye rangi nyekundu. Uso wake haujaonyeshwa. Jambo hili linatuonyesha kuwa tukio hili linafanyika ni ya siri, na mazingira yanatoa hisia za biashara au malipo.

Tanzi ambayo inaonyesha picha ya familia ya mama, baba na mtoto wakiwa pamoja. Nyuma yao kuna bango la bima ya afya lililoandikwa tunakuongoza hatua kwa hatua. Sera ya bima. Picha hii inaonyesha umuhimu wa kuwa na bima wa afya kwa familia.

Muuzaji anauza samaki iliyokaangwa na mafuta. Muuzaji anauza samaki yenye mifupa kubwa na yenye nyama mingi. Wauzaji hawa ni wanne kwa jumla.

Muuzaji anapanga nyanyaa zake, nyuma yake wanunuzi wamesimama wakingoja kuhudumiwa, wanunuzi ni wengi na wauzaji ni wengi pia magari wameegeshwa.

Mikono miwili inaonekana mezani, mkono moja umeshika kifunguu huku mkono mwingine ukisubiri kupokea. Pembeni kuna karatasi na kalamu juu ya meza, na juu ya karatasi hiyo kuna gari ndogo iliyowekwa ka uangalifu.

Kuna jengo kubwa nzuri ambalo magari mazuri yameegeshwa mbele yake ikiwa ni pamoja na gari ya aina brobox yenye nambari ya usajili KDC 716U na Nissan yenye nambari ya usajili KDC 809P.

Duka kubwa la maziwa ambayo imechorwa picha ya ng'ombe, pia kuna mwanaume ambaye amesimama nje huku akingoja kuhudumiwa na muuzaji, muuzaji ameshika maziwa kwenye chupa, huku akimwongelesha mnunuzi.

Noti ya shilingi elfu moja imeshikwa kwa mkono kwa uwangalifu. Noti hiyo ikiwa na rangi ya kijani kibichi na maandishi yaliyopambwa kwa alama ya benki kuu ya kenya. Inavyoonekana mkono huu huenda ni wa mnunuzi au muuzaji sokoni labda akijiandaa kufanya malipo au kupokea change .

Picha ya familia ambao ni mama, mtoto na baba ,bima ya maisha inayotumika kulinda familia katika matibabu kuna pia nambari ya simu imewekwa hapo chini yake ,sufuri, saba, sufuri, sufuri ,mbili mbili, mbili ,nne, moja ,tisa.

Katika kibanda chenye muundo wa mbao, viazi, nyanya na vitunguu vimepangwa kwa mstari kwenye rafa ya juu ili kuwavutia wanunuzi wanaopita sokoni, pia kuna ndoo iliyo na vitu vingine vya kuuza.

App ya mkopo inayoandikwa kopokopo, pia kuna barua pepe ambayo imeandikwa jenzao@gmail.com, kuna pia mwanamke ambayo amevalia miwani huku akiangalia simu yake.

Mikono miwili inaonekana mezani. Mkono mmoja umeshika kifunguo huku mkono mwingine ukisubiri kupokea. Pembeni kuna karatasi na kalamu juu ya meza na juu ya hiyo karatasi, kuna gari ndogo iliyowekwa kwa uangalifu.

Tikiti maji tamu limewekwa pamoja na matunda mengine kando yake yakiwa yamepangwa kuanzia yale madogo hadi yale makubwa kwa mtindo mzuri unaovutia wanunuzi sokoni, pia kuna karatasi nyeupe kando yake.